Hiki ni kituo cha huduma watu wengi wamekaa Na kufanya foleni ili wapate kusaidiwa na wengi wao wako katika kufanyiwa huduma mbalimbali.

Hiki ni kituo cha huduma, kuna wananchi wanangojea kupata huduma mbalimbali. Wengi wao wakionekana kubeba stakabadhi ili waweze kuhudumiwa kulingana na huduma zao.

Hapa kuna watu wengi saidi na ni raia, na wana asili ya kikenya, hapa mbele kuna mwanaume ambaye amevaa miwani, watu hawa wanaonekana kuhudhuria maudhurio kubwa zaidi.

Hiki ni jumba cha Huduma panaonekana kuna wahudumu wawili ambao wamekaa na wamevaa nguo nyeupe. Jumba hiki kina viti vingi zaidi.

Hawa ni wanasoka ambao wamesimama wima katika uwanja. Wanaonekana kuwa tayari kwenda kukabiliana na wenzao. Wanasoka hawa wamevaa nguo nyeupe.

Hapa ni uwanjani, kuna timu mbili zinaendelea kucheza mpira wa soka pembeni kuna mashabiki ambao wanaendelea kusherekea katika uwanja huu.

Hapa panaonekana pana wanasoka ambao wanasherehekea ushindi wao ambapo mmoja wao amebeba kikombe na mwingine amebeba mpira. Wana furaha zaidi.